Mwanaume yuko kwenye ATM ya maziwa. Anamwaga maziwa kutoka kwenye jagi hadi kwa kikombe. Pengine ndiye muuzaji anayempimia mteja maziwa. Mtu huyu amevaa tishati nyeupe iliyoandikwa CBA.

Kibanda cha nguo za mitumba sokoni. Kibanda hiki ni la kuuza soksi haswa. Kuna soksi za ukubwa tofauti tofauti, na rangi tofauti tofauti. Muuzaji ameketi akitazama mbali na kamera. Kwa hivyo tunaweza kuona tu nywele zake.

Wauzaji na wanunuzi wengi wako kwenye soko lililojaa matope mingi. Sehemu hii ya soko ni sehemu ya matunda. Kuna aina nyingi za matunda sokoni kama vile maembe na ndizi miongoni mwa matunda mengine. Baadhi ya watu wana miavuli ili kuonyesha kwamba pengine kuna mvua kidogo inayonyesha.

Mtu ameshika noti mpya za kenya za shilingi elfu moja mkononi. Noti hizi ni noti mpya za kenya ambopo ziliazishwa nchini kenya kuanzia mwaka wa alfu mbili na ishirini na nne.

Mtu ameshika noti kadhaa za shilingi elfu moja mikononi mwake. Mtu huyu ana ngozi nyeusi. Nyuma yake ni kibodi ya kompyuta, ili kuonyesha kwamba labda yuko kazini.

Sehemu ya kuegeshea magari, ambalo lina magari mengi sana, ambayo yameegeshwa hapa. Kuna magari ya aina tofauti tofauti, na rangi tofauti tofauti pia. Magari haya yameegeshwa kwa laini na yanakaa vizuri sana.

Kibanda cha kutengeneza shanga ambalo liko sokoni. Kibanda hili lina vitu kadhaa kama vile; shanga, hereni, mikanda miongoni mwa vitu vingine vinavyoonyeshwa ili wauzaji waweze kutazama na kufurahishwa na baadaye kuvinunua.

Mwanamke anatumia mashine ya ATM ya maziwa ,amevalia koti jeupe na hairnet ili kuzuia nywele yake kuendea maziwa, hizi ni hatua za usalama kwa watu wote wanaoshughlikia vyakula.

Mwanamke ako katika duka ambalo lina bidhaa kadhaa kama vile diapers kati ya bidhaa zingine. Kuna mashine mbili za ATM, moja ni ATM ya mafuta ya kupikia ambayo mwanamke huyu ameshikilia na nyingine ni ATM ya maziwa.

Kibanda cha mboga sokoni ambalo lina viazi vitamu, butternut , vitunguu vya matawi, ndizi mbichi na kadhalika. Kuna migomba miwili ya ndizi kwenye ndoo mbili nyeupe tofauti. Pia kuna gunia ambalo lina vitu ambavyo hatuezi viona. Kuna kreti chini ya mojawapo wa vibanda hivyo.

Chapisho la tangazo la kampuni ya bima ya imana. Tangazo ni la sera ya bima ya pikipiki. Chapisho lina maelezo yote muhimu ya sera ya bima ya pikiiki.

Lori kubwa ambalo kwa kawaida hutumika kusafirisha magari madogo limebeba magari madogo kumi. Lori lenyewe lina rangi ya chungwa wakati magari yanasayofirishwa yana marangi tofauti.

Mwanamke pengine mfanyabiashara wa kampuni ya maziwa ya Daima amevalia koti lililoandikwa Daima kuashiria jina la kampuni hilo. Anaonyesha baadhi ya bidhaa za kampuni kwa mteja wa kike katika duka kubwa.

Viatu vinauzwa katika duka la mitaani. Ukuta nyuma ya viatu hivi ni rangi ya zambarau na una maandishi Darling find your beautful . Mtu anayetembea nyuma ya onyesho la viatu labda ni mnunuzi anayetarajiwa.

Vibanda vya sokoni vina bidhaa tofauti tofauti kama vile mboga, ndizi, nyanya, karoti, mahindi, viazi, hoho, ndimu, maembe na kadhalika. Watu wanatembea kwenye soko hili huku wengine wakionekana kama kwamba wananunua bidhaa.

Mtu ameshikilia noti ya shilingi elfu moja kwa mikono yake miwili. Kuna noti ya shilingi hamsini kwenye meza ya kahawia. Jumla ya pesa tunapoweza kuona hapa ni elfu moja na hamsini.

Duka ambalo lina bidhaa mbalimbali kama vile mipira, vinywaji baridi na bidhaa nyinginezo. Duka hili lina mabango yanayoonyesha kuwa linatoa huduma za safaricom za mpesa pamoja na huduma za airtel miongoni mwa huduma zingine.

Magari madogo ya aina mbalimbali yameegeshwa kwa uzuri kwenye sehemu ya kuegeshea magari mjini. Kuna majengo makubwa na madogo katika sehemu ya nyuma na njia ya barabara ya watu mbele ya magari yaliyoegeshwa.

Wanunuzi wawili wa kiume wako kwenye duka. Mbali na kuuza bidhaa za kawaida, duka hili linatoa huduma mbalimbali, kama vile huduma za Airtel Money, M-Pesa na Agenti wa Equity. Mnunuzi mmoja ambaye ndiye anahudumiwa, ameweka mkono kwenye mfuko wa nyuma wa suruali alilolivaa. Kuashiria kuwa anatafuta pesa ya kulipia bidhaa au huduma alizouziwa.

Sanduku la pesa ambalo lina noti kadhaa za pesa za Kenya. Nyingi za noti hizi zikiwa ni noti za shilingi elfu moja za kitambo, ambazo hazitumiki tena nchini Kenya kwasababu noti za pesa za Kenya zilibadilishwa.

Cha mboga iliyo na mboga za aina mbali mbali kama vile nyanya, vitunguu, ndimu, pilipili hoho za kijani, njano na nyekundu, dania na aina nyingine za mboga.